Barabara, kando yake ikiwa na miti iliyokatwa vizuri kwa ustadi iliyo na majani ya rangi ya kijani yaliyonawiri. Chini manyasi madogo madogo yaliyokatwa vizuri yanaonekana yakiwa kwa mtizamo unaovutia.

Sehemu ya bustani yenye nyasi za kijani zilizonyooshwa vizuri, kuna miti yenye majani mengi, ikiwemo tawi la mti wa mapera iliyoinama karibu na ardhi. Kwenye kona ya kushoto kuna ukuta mfupi wa rangi nyeupe na chini kuna majani machache yaliyoanguka juu ya nyasi.

Wanabiashara wawili, mmoja akiwa amevaa aproni nyeupe na kofia nyeupe. Mbele yao meza kubwa iliyo na vyakula tofauti kama vile mishikaki, chipsi, mihogo karai, mahamri, nyama, cutlets , viazi, kaimati. Wateja mbele yao wakionekana wakinunua bidhaa hizo.

Mwanaume aliye kwenye ufukwe wa bahari akipika samaki na kamba kwa kuchoma juu ya jiko la wazi anaonekana kuvaa falana ya kijani na nyuma yake kuna watu wengine wakitembea pwani huku bahari ikiwa na mawimbi madogo na anga ikiwa na mawingu.

Sahani nyeupe iliyo na maakuli ndani ikiwa na visambusa, viazi karai. Kando yake kuna kibakuli kilichotiwa ukwaju au masala, kitoleo cha sambusa na viazi hivi.

Ufukwe wenye mchanga mweupe na miti ya minazi ikikuwa kando yake nyuma ya minazi kuna kijumba kidogo cha mbao chenye paa la nyasi kikiwa katikati ya miti nyingine ya kijani mandhari inaonekana kuwa tulivu.

Mchuuzi akiwa biasharani akiuza samaki, kwa kando mwanamke aliyevaa suruali ya rangi ya samawati amemshikilia samaki mmoja kuonekana akichagua. Kando yake wanaume wamekaa mwingine amesimama kuonekana kuwa ni wafanyibiashara wenzake wakiendelea na biashara zao.

Sehemu ndogo iliyopandwa mimea wakiwemo migomba iliyonawiri vizuri yenye majani ya rangi ya kijani, juu kukiwa na stalubari jeupe, ikionekana sehemu hii kama maarufu inayojulikana kama greenhouse .

Eneo lenye nyasi na mimea ikiwa ardhini pamoja na mioti ya mikoko na minazi pembeni. Sehemu hii inaonekana kuwa pori dogo au misitu ya pwani wenye rangi mingi ya kijani na kuna miti ulioegemea upande mmoja.

Soko lenye aina mbalimbali za viungo na nafaka. Kuna viungo vya rangi tofauti kama manjano, nyekundu, kahawia, na nyeusi, vilivyowekwa kwenye ndoo. Pia kuna vitunguu vya rangi za zambarau na tangawizi katikati. Kwenye upande wa juu kuna kapu yenye nafaka kama kunde, dengu na maharagwe ya rangi tofauti.

Mikungu mingi imepangwa chini. Kando yake wachuuzi wakiendelea na biashara mwingine mwanaume amesimama mbele amevaa shati ya samawati akionekana kuchagua. Upande wa kulia kuna mwanamke ameinama amevaa shati nyeupe ameshikilia mkungu mmoja na mbele kikapu chaonekana chini.

Bakuli kubwa jeupe lililotandikwa karatasi nyeupe ndani limeekwa viazi karai vilivyokatwa kwa slaisi. Viazi hivyo vinaonekana kuvutia tayari kuliwa na unachotaka kutolea nacho.

Kwa meza kuna bakuli tatu , moja Kubwa na mbili ndogo kubwa imewekwa chakula cha biriyani ambayo ni mchanganyiko wa mchele na nyama, kando kuna chatini na upande wa kushoto kuna kachumbari zote zikiwa zimewekwa vijiko vya kujipakulia.

Trei ya rangi ya kijivu ndani ikiwa na sahani ya chipsi, samaki na kachumbari, ingine chipsi, kuku, kachumbari, ingine chapati ya nyama na yai moja ikiwa na supu mchuzi wa nazi. Kando yake glasi ya juisi iliyopambwa kwa jani la rangi ya kijani.

Nazi ambazo hazijakoma ambazo zinazoitwa madafu yamepangwa chini, nyingine imekwa vijiko vya plastiki zingine zimeekwa mirinja ingine yakionekana imeshakuliwa ingine imebaki kidogo bado yaendeleakuliwa.

Gari kubwa yenye kichwa cha rangi cheupe. Kando yake mwanaume amebeba birika mbili kubwa akizipakia kwenye pikipiki, amevaa ovaroli na kofia nyeusi yenye ina rangi nyekundu. Nyumba iliyo na pila za njano, mbele ya mlango wa rangi ya samawati na wanaume wawili waonekana wamesimama mbele yake.

Sehemu ya maankuli wateja wamekaa wakingoja kuandaliwa. Juu ya meza kuna vyakula tofauti kama vile wali, roho, biryani, kuku, samaki, nyama na kadhalika.

Mwanamke muuza viazi na bajia anaonekana ameshikilia kibakuli cha rangi nyekundu, ndani cheupe, kikiwa na viazi na bajia ndani. Mbele yake bakuli kubwa lenye viazi na bajia. Mkono mmoja ukionekana ukichota viazi na kutia kwenye bakuli ndogo.

Juu ya meza inaonekana sahani tatu nyeupe moja imeekwa maharagwe, nyingine imeekwa mchele, nyingine imeekwa mboga. Kando yake kuna vijiko na visu vya kulilia. Mkono unaonekana kuwa umeshika sahani ya nne ambayo imebeba pilau ndani, ndizi na kachumbari.

Mwanamke amesimama katika shambani kuna migomba zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na kuna mfereji ya kupeleka au kuzuia maji. Nyuma kuna nyumba ya udongo inaonyesha mazingira ya kijijini.

Juu ya meza aina tofauti ya vyakula samaki, nyama, mishikaki, chipsi, viazi, chapati. Kando yake, mwanaume amevaa nguo nyeupe akionekana akitia vyakula hivyo kwenye vikontena. Kwa umbali kidogo kuna watu wengi wakiwa kwenye wakibarizi, na kuupiga upepo wa bahari iliyo karibu nao.

Duka la kuuza viungo na miti shamba mmoja kuna bakuli nyingi za dhahabu zilizo jaa viungo kama vile pilipili, majano, mdalasini, karafuu, na hayo ya harufu pia kuna mauwa iliyooauka na bidaa zenyewe za hasili zinazo tumika kwa kila mtu.

Soko la uchuuzi, samaki wamepangwa juu ya meza, samaki tofauti. Kando yake kuna mwanamke anaonekana akiendelea kuchoma samaki hao. Ambayo wanaonekana wateja wakitembea wakinunua wanachotaka kununua.

Viungo kwenye ndoo kapu tatu zilizojazwa tangawizi, matunda na cucumber , vitunguu maji, vitunguu thomu, rafu iliyopangwa mikebe. Kwa umbali yaonekana mwanamke na mwanaume wamesimama.

Ufuoni una dimbwi la mchanga. Kando kuna vinyasi ya rangi ya kijani. Kuna mahali pa kupumzikia kulikowekwa tanubali jeupe. Mbele kidogo Kuna pahali pa kupumzika kulikojengwa na makuti. Miti imesimama miongoni mwao minazi. Kwa umbali bahari yanaonekana na watu wakitembea.

Aina ya vyakula, pwenza wa kukaanga na kuchemsha, chapati ,chipsi ,mishikaki aina tofauti na sambusa, kando kuna chupa nne za chumvi na za siki zote zikiwekwa ju ya meza iliyo na maandishi furaha karibu.

Eneo la kupumzika lililo karibu na pwani lenye uzio mweupe wa mbao. Kwa mbali kidogo miti ya rangi ya kijani. Watu wamekaa kupumzika ama kubarizi. Kwa mbali yaonekana bahari na mbingu iliyosafishika.

Sahani nyeupe iliyopambwa kwa chakula: wali, limau, mchuzi kamba, kando yake kuna uma mkono wa kushoto, mkono wa kulia kisu.

Juu ya meza sinia iliyoandaliwa biriani ambayo ni mchele uliotiwa rangi kidogo na rojo lake ambalo ni nyama, mchanganiko wa tomato , vitunguu na mamboga mboga. Kando yake kuna pilipili ya kutolea biriani hiyo.

Kapu mbili kubwa zatengenezwa kwa makuti moja ikiwa imejazwa nazi zingine zikiwa zimevunjwa na zaoneka zikiwa zimeanza kumea. Ya pili imejazwa mapaipai yaliyoiva vizuri yenye rangi ya njano na mengine rangi ya kijani. Kando yake kuna mtu amesimama.

Huu ni mimea wa cactus wenye miiba mingi unaojulikana kama prickles pia. Hustawi sana kwenye maeneo kame na una majani mapana yaliojaa miiba mikali. Pia kuna mimea midogo ya kijani unaochipua katikati ya cactus .

Kibanda cha soko cha kuuza viungo na mboga kuna ndoo na vikapu vingi vilivyojaa viungo kama pilipili ya unga, bizari, mdalasini na mengi mbalimbali pia kuna vitunguu, vitunguu saumu, tangawizi, pilipili hoho na parachichi, juu ya rafu kuna bidhaa zilizopangwa kama vile makopo ya maziwa, vinywaji na paketi za bidhaa kavu ni sehemu yenye rangi nyingi na shughuli nyingi za biashara ya chakula.

Nyasi zilizokatwa kwa ustadi, miti kadhaa, miongoni mwao ikiwa minazi. Kwa umbali kuna kidimbwi cha kuogelea. Majengo yaliyo na paa ya makuti yaliyopakwa rangi nyeupe.

Mama mchuuzi anayeuza samaki waliokaangwa, ameketi nyuma ya meza yenye samaki wengi waliopangwa kwa mstari juu ya kitambaa. Aonekana kuvaa aproni na kofia rangi ya samawati. Watu wengine wamesimama karibu naye, huenda ni wateja au wauzaji wenzake.

Mikungu mingi ya ndizi ambazo bado ni mbichi. Ndizi hizo zinaonekana zimewekwa pamoja. Rangi ya kijani inaonyesha ndizi hizi bado hazija komaa. Kwa mbali tunaona miti ya migomba ikiwa imesimama pamoja na miti mingine.

Jiko linalowaka la makaa la kuchoma nyama, mishikaki juu ukiendelea kuiva, mkono ukinyunyiza mafuta kwenye mishikaki. Kando yake kuna sinia imefunika mishikaki ilio tayari kuliwa.

Juu ya meza sahani nyeupe yenye pilau ambao ni mchanganyiko wa mchele, nyama , viazi na viungo. Kando yake ni pilipili ya kukaanga pamoja na kachumbari ambayo ni tomato na kitunguu vimechanganywa pamoja.

Kijana mchuuzi anayeuza mapochopocho kama vile viazi karai, kaimati, mkate wa sinia, vitumbua na vinginevyo anaonekana amevaa shati ya rangi ya samawati kando yake wachuuzi wenzake ama wateja wakionekana wakiwa katika shughuli zao.